Naona vichezeo vya watoto vya kupachika. Kwenye rafu kuna dolly ya dubu ya rangi ya njano, kuna dolly ya tumbili ya rangi ya pink na dolly ya pengwini ya rangi ya nyeusi na nyeupe. Vichezeo hivi vimewekwa vizuri kwenye duka. Mazingira ikionyesha kuwa hili ni duka kubwa.

Hili ni duka la viatu ambapo kuna rafu mbili zenye viatu vya aina tofauti. Katika rafu moja kuna viatu vingi vya wanawake na watoto, vikiwemo viatu vya rangi tofauti kama vile nyeupe au buluu. Rafu ya pili ina viatu vya michezo na viatu vingine vilivyopangwa kwa utaratibu mzuri.

Ninaona nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu zilizogawanywa katika sehemu mbali mbali. Rafu hizi zimepangwa vizuri kwenye chumba kilicho na mwamba mwingi na sakafu safi. Kuna sehemu maalum ya nguo za wanaume na sehemu tofauti ya nguo za wamawake.

Hili ni duka la mavazi na viatu. Katika upande wa kushoto, kuna rafu zenye mavazi mbali mbali, ikiwa ni pamoja na mashati yenye mchoro ya fuvu na koti za rangi tafauti. Katika upande wa kulia, kuna viatu vimewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Sakafu ya duka inaonekana kuwa miba yenye weusi wa mngaro, ambayo inatoa mwonekana wakisasa na wakisasa.

Ninaona jengo. Nje ya jengo hilo, ninaona nguo zikiwa kwenye mannequin . Ninaona mtu anashawishi mwingine, anunue nguo hizi. Jengo hili, lina maduka mawili. Duka la nywele na urembo, na duka la nguo za mitumba lililoitwa Budget Wear . Pia, nimeona mlinzi amesimama mlangoni pa duka la mitumba.

Ninaona gari jipa nyeupe limeegeshwa kwenye showroom . Gari limeegeshwa kwenye showroom kubwa sana yenye dari ya juu sana, taa nyingi na sakafu safi. Ninaona madirisha mengi pia kwenye chumba hicho.

Hili ni gari la rangi nyeusi ambalo linaonekana kuwa katika hali nzuri. Gari lina muundo wa kisasa na lina mzunguko wa aloi ya shaba. Mbele ya gari kuna grili ya aina ya Subaru. Katika mazingira tunaona magari mengine yanayoyazunguka; yakionyesha kuwa yote ni ya rangi nyeusi.

Ninaona sehemu ya ndani ya gari lenye viti vya ngozi vilivyo na rangi ya kahawia, pia naona milango miwili ya gari imefunguliwa. Mlango wa mbele wa upande wa kushoto na mlango wa nyuma wa upande wa kulia.

Hili ni soko la sanaa na bidhaa za mikono kuna picha mingi za samaki ,wanyama na mandhari zimewekwa kwenye ukuta za kibada pia kuna nguo mbali mbali zikiwa zimewekwa kwa kibada pamoja na vitu vingine vya mapambo. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama au wakiketi karibu na bidhaa hizo wakifanya biashara au wakichuguza yaliyopo.

Hili ni soko la sanaa, kuna kazi mbalimbali za sanaa zilizowekwa kwenye kuta na meza. Katika picha hizi kuna picha za watu, wanyama na mandhari tofauti. Meza imejaa picha za kuchora na picha za mbao zikiwa zimepangwa vizuri. Rangi za kazi za sanaa ni nzuri sana na za kuvutia zikionyesha tamaduni na maisha ya watu.

Hili ni soko la kujaza, likiwa na watu wengi wakifanya biashara. Kuna wanawake wengi wanakaa kwenye viti wakikabiliwa na bidhaa mbalimbali za chakula, kama vile mboga na matunda. Eneo linavutia likiwa na vyakula vilivyowekwa kwenye mifuko na vikapu. Mwanga wa asubuhi unang'ara ukionyesha shughuli nyingi za kila siku za jamii.

Naona eneo la ndani la jengo lenye dari ndefu na taa nyingi za asili kutoka kwa madirisha marefu, likiwa limejaa kazi mbalimbali za sanaa. Kuta na meza zimepambwa kwa michoro ya rangi nyingi, picha za watu, mandhari ya asili, wanyama na maisha ya kila siku, inaonekana kuwa ni soko la sanaa au ukumbi wa maonyesho ya kazi ya wasanii wa ndani. Mazingira yanaonyesha shughuli ya ubunifu wa biashara ya sanaa.

Ninaona soko la matunda lenye aina mbalimbali kama vile paipai, machungwa, zabibu, matunda ya pasheni, mapera, mananasi, ndizi, maparachichi na matunda mengine. Ninaona pia mwenyeji mmoja akiwa katika mchakato wa kununua matunda.

Huu ni mandhari ya mtaa. Yanaonekana kuwa na majengo, upande wa kulia. Moja ikiwa kubwa na ya kisasa, huku zingine zikiwa ndogo. Kuna nafasi kubwa ya ardhi, iliyojaa majani kavu, na mlima wa udongo. Anga ni ya bluu, na mawingu moja au mawili. Mandhari inaonyesha kuwa kuna maendeleo ya mjini, lakini pia kuna maeneo asilia.

Naona majengo mawili yanayofanana na rangi tofauti. Jengo la kushoto, lina rangi ya njano na mipaka ya zambarau, huku jengo la kulia likiwa na rangi ya buluu na mawe. Anga linaloonekana kuwa na mawingu kidogo na jua likionekana linang'ara. Jengo hili lina dirisha na milango na inaonekana kuwa katika hali nzuri.

Tunaona barabara iliyofungwa na nyumba za kisasa zikiwa ziko pande zote. Barabara hio ina rangi ya shaba na ina miti mingi na mimea mingine ya kijani kibichi. Majengo yana mitindo tofauti lakini yanatoa mwonekano mzuri na wa kisasa.